Bonde kubwa la plastiki limefunika kijisanduku kilicho tengenezwa kwa plastiki ngumu likiwa na mashimo yaliyo pangwa vizuri juu yake, ndani ya kila shimo kuna chungu kidogo cha wavu kinacho shikilia mnya mchanga ambapo una onekana kustwai kwenye povu maalum lakushikilia, ndani ya sanduku hilo kuna mtandao wa bomba za hidroponiki zenye vali mekundu ziki elekeza vitutubishi kwa mzizi ya mimea. Muundo huu una onyesha ufanisi wa teknolojia ya kupanda mimea bila kutumia udongo.

Muundo wa bustani vima umetengenezwa kwa mabomba ya plastiki yaliwekwa kwa usawa kwenye fremu ya mbao kila bomba likiwa na mashimo yaliyopandwa mimea ya majani. Mizizi hushuka kuelekea kwenye hifadhi ya samawati iliyo chini hapo maji yenye virutubisho huzunguka kimya kimya kupitia mifumo ya mabomba na mashine.

Majani yenye mizizi mirefu yanasitawi juu ya maji yenye povu laini. Kila mmea ukining'inia kwenye vikombe vya plastiki vilivyowekwa kwa usahihi. Maji yanatiririka kimyakimya ndani ya mpangilio wa chuma, yakibeba virutubisho vinavyounga mkono uhai bila udongo. Mazingira haya yanaeleza teknolojia ya kilimo isiyo na kelele ila yenye tija.

Mimea yenye majani mabichi imetandazwa kwa safu ndani ya mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponiki. Mimea hiyo imepandwa kwenye vyombo virefu vyeupe vyenye mashimo. Kila mmea ukiwa umeshikishwa kwa ustadi. Mfumo huu wa haidroponiki huwezesha maji na virutubisho kufika moja kwa moja kwenye mizizi.

Kontena nne kubwa za plastiki nyeusi zimetandazwa juu ya mchanga. Kontena mbili zimejaa maji na zingine mbili zina udongo pamoja na mimea yenye majani mabichi yanayostawi vizuri. Pembeni kuna bomba la maji la kijani lililokunjwa ardhini . Mpangilio huu unaonyesha mbinu rahisi ya kilimo cha kwenye vyombo katika mazingira yenye nafasi ndogo inayotumia mfumo wa umwagiliaji wa maji ya haidroponiki.

Mifumo ya bomba ya haidroponiki imepangwa kwa safu tatu za mlalo kila moja ikiwa na mashimo yaliyopandwa mimea ya majani, mabomba hayo yameunganishwa kwa viungo vya kuona na kushikiliwa na muundo wa bomba wa wima na mlalo chini ya muundo kuna chombo kikubwa kinachowezekana kuwa na mchanganyiko wa virekebisho, mimea inayoota ni ya majani na viuongo ikionyesha mpangilio wa kilimo bila kutumia udongo katika nafasi ndogo.

Mpangilio wa bustani umewekwa dhidi ya uzio wa mbao ukitumia mabomba meupe ya plastiki yaliyosimama wima kama chombo cha kupandia mimea. Ndani yake, majani yanachanua kwa ustawi yakitoa mwonekano wa kijani kibichi. Chini ya safu hizi, masanduku ya plastiki yenye mimea zaidi yamepandwa kwa umakini. Mpangilio huu unaonyesha matumizi ya mfumo wa umwagiliaji wa maji wa hydroponiki katika kilimo.

Mpangilio mdogo wa kilimo cha haidroponiki unaonyesha muundo wa mabomba meupe. Mabomba manne ya wima na mawili ya mlalo. Ndani ya mabomba ya mlalo, kuna mashimo ambayo yameruhusu mimea miwili tofauti kukua. Chini ya safu ya chini kuna kontena la manjano linalowekwa kwa usawa ambalo huenda linatunza mchanganyiko wa virutubisho. Mpangilio wote uko juu ya sakafu ya vigae na umeegemezwa ukutani.

Ndani ya chafu hii ya kisasa, safu za majani ya mimea zinamea kwa ustawi juu ya miundo ya kuinua mimea ikihifadhiwa chini ya paa la plastiki linalopenyeza mwanga wa asili. Mimea inaonekana imesimamiwa kwa umakini mkibwa, hali inayodokeza matumizi ya kilimo cha kudhibiti hali ya hewa na teknolojia ya kisasa. Pia mfumo wa umwagiliaji wa maji wa hidroponiki unaonekana ukitumiwa.

Mpangilio wa kisasa wa kilimo bila udongo umeonyeshwa hapa. Safu za mabomba meupe yameinuliwa na kupangwa kwa ustadi. Kila moja likiotesha mboga za majani katika mfumo wa haidroponiki. Sakafu ya plastiki na paa linalopenya mwanga huleta mazingira ya kijani .Mimea inaonekana yenye afya ikikua kwa usawa. Taswira hii inaonyesha uwezo wa kilimo endelevu unaofaa maeneo ya mijini yenye nafasi ndogo.

Mifumo ya haidropniki iliyosimamishwa wima imebeba chungu ndogo za mizizi ya mimea. Kila mmoja ikiwa na mmea mchanga unaoanza kuchanua. Mabomba meupe yaliyopangwa kwa mpangilio wa kiufundi yanaunganishwa kwa viunganishi vya kijivu vinavyoruhusu maji na virutubishi kusambaa kwa usahihi.

Bustani imepangwa kwa kisanduku cha mbao kilichoinuliwa kilichogawanywa katika sehemu kadhaa zenye mimea tofauti. Mfumo wa umwagiliaji wa hydroponiki unaonekana ukiwa umeunganishwa kwa bomba linalopitisha maji kwa urahisi ukionyesha usimamizi bora wa kilimo cha nyumbani. Nyuma yake kuna ukuta wa matofali na pipa jeusi la kuhifadhi maji.

Majani yenye madoa ya kijani kibichi yana chanua juu ya kifuniko cha manjano chenye matundu maalumu. Kila mmea ukiwa ndani ya sehemu yake, ukikua juu ya mfumo wa haidroponiki usio tegemea udongo. Sehemu ya chini ni kontaina jeusi linalobeba mchanganyiko wa virutubisho vya maji huku bomba na pampu ya hewa vikiongeza mzunguko wa hewa na maji unaowezesha ukuaji wa mimea.

Ndani ya chafu ya kisasa mimea ya kijani kibichi huenda ni mboga za majani imepangwa kwa safu zinazofuatana kwa usahihi. Upande wa nyuma mtu aliyevalia kofia na buti za manjano anaonekana akihudumia mimea hiyo akidokeza uzalishaji wa chakula unaotegemea maarifa na bidii. Muundo wa chafu wenye fremu za chuma na jalada la plastiki linaoruhusu mwanga kuweka mazingira bora ya ukuaji.

Muundo wa chafu umetengenezwa kwa nyenzo angavu inayowezesha mwanga kupenya ukishikiliwa na fremu ya chuma. Kushoto kuna mimea za nyanya zenye matunda mabichi yanayochipua huku kulia kukiwa na mazao tofauti yanayochanua kwa kasi. Mirija ya umwagiliaji imetandazwa chini ikihakikisha kila mmea unapata unyevu wa kutosha katika mazingira yaliyoongozwa kwa ufanisi.

Ndani ya banda lililofunikwa na plastiki, mistari ya mimea yenye majani mazito. inajipanga pande zote za njia ya katikati. Matunda ya nyanya ya kijani yananing’inia kutoka kwenye mashina marefu, yakionyesha hatua ya mwanzo ya ukuaji. Muundo wa banda uliojengwa umejengwa kwa fremu za chuma na plastiki laini, inayopitisha mwanga unaohakikisha hali za mazingira zinadhibitiwa kwa ufanisi.

Mimea ya migomba imepangwa kwa safu kila mmoja ukiwa na mzigo mkubwa wa ndizi za kijani zinazoning'inia kwenye shina. Majani makubwa ya migomba yameenea juu yakifunika kwa sehemu maeneo ya ardhi. Mazingira ni ya kilimo hai na yanadhihirisha hatua ya ukuaji kabla ya mavuno.

Mtu aliyeketi mezani akiwa na vichwa vya sauti, akiandika kwa umakini kwenye taftari, huku kompyuta mpakato ikiwa wazi mbele yake. Mwanga kutoka kwenye taa ya meza enye msingi wa kijani inamulika eneo la kazi. Vitabu vilivyopangwa pembeni vinatoa ishara ya bidii na mpangilio. Hii ni taswira ya kujikita katika lengo, mahali ambapo wazo elimu au mradi unajukua sura kwa kutumia teknolojia.

Mizani ya kijani imetandazwa kwa safu zilizo sawa zika chini ya paa la plastiki linalopenya mwanga. Miundo ya chumba hunda kuta na dari ikiakikisha joto na unyevunyevu vinadhibitiwa kwa ufanisi. Udongo ulioshongwa kwa umakini unaonyesha dalili za utunzaji wa muda mrefu. Ukimya wa mazingira huakisi kazi ya mikono isiyoonekana.

Mandhari hii inaonyesha majengo ya ndani yenye mpangilio maalum kwa ajili ya ufugaji wa nguruwe. Mistari ya mabanda imepangiliwa kwa usawa, kila mmoja likiwa na nguruwe waliofungwa katika nafasi zao. Mwangaza wa asili unapenyeza kupitia madirisha ya pembeni. Miundo ya chuma na njia kuu kati ya mabanda inasisitiza matumizi ya teknolojia na ufanisi wa uzalishaji.

Ndani ya chafu yenye fremu za chuma na dari ya plastiki. Mistari ya mimea ya kijani inajitokeza kwa usafi wa kupendeza. Watu wawili wamesimama katikati, mmoja akielekeza kidole kana kwamba anaeleza jambo fulani muhimu huku mwenzake akimsikiliza. Mwanga wa asili unapenya juu. Hapa ustawi wa mimea huungana na ushirikiano wa binadamu katika juhudi za kustawisha uzalishaji endelevu.

Wafanyikazi wengi wamevaa sare za kijani. Kila mmoja anashughulika na upangaji na ufungaji wa maua. Meza na mapipa yaliyojaa maua yamepangwa katikati ya ukumbi. Mazingira yanaonyesha mpangilio wa kiwanda cha usafirishaji wa maua kwa ajili ya usambazaji.

Shamba la kabeji limejipanga kwa safu pana zenye majani ya kijani kibichi yanayo onekana yenye afya na uimara wa asili. Kila kichwa cha kabeji kimezungukwa na majani mapana yaliyojikunja kwa upole yakitoa hisia za ustawi mzuri katika mazingira yanayodhibitiwa vizuri. Mandhari inaenea hadi upeo wa macho ikionyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa na kujitolea kwa wakulima katika kilimo cha mboga.

Pilipili hoho za rangi ya kijani zinasafirishwa kwa mkanda wa kusafirisha zikiwa zinashughulikiwa na watu waliovaa glovu. Kila mmoja anashika au kuchunguza pilipili hoho hizi kwa makini. Mazingira yanaonyesha shughuli za usindikaji wa kilimo inayohusisha kazi za mikono kwa uangalifu.

Safu za mimea zimepangwa kwa utaratibu ndani ya chafu. Arki za chuma zinaunga paa hiyo kwa udhabiti huku nyasi zilizotandazwa kati ya mistari ya mimea zikisaidia kudhibiti unyevu wa udongo na kupunguza magugu. Mazingira haya yana akisi mbinu za kisasa za kilimo za kuongeza tija katika eneo dogo.

Katika banda la kisasa lenye muundo wa mbao na wavu wa waya kuna kundi kubwa la kuku. Kuku hao wamejaa kwenye eneo la kulishia wakizunguka vyombo vya chakula vilivyoenea kote. Baadhi yao wamepanda juu ya vyombo hivyo huku wengine wakionekana juu ya jukwaa lililoinuliwa nyuma. Mpangilio huu unaashiria uzalishaji wa mifugo kwa wingi.

Ndani ya chafu. Safu zenye ustawi wa mimea ya majani zinaonekana zikikua kwa afya. Chini ya mwanga unaopenya kupitia paa la plastiki. Mtu mmoja aliyevalia kofia na buti za njano yuko nyuma akihudumia mimea akionyesha kazi ya mikono inayohakikisha mimea inapata uangalizi wa karibu. Taswira hii ni ya ukimia uliojaa bidii mahali ambapo maarifa ya kilimo hujumuisha na huduma ya binadamu.

Mstari wa kusafisha na kuchagua nyanya umejaa mazao mekundu na mengine mabichi. Yakiendelea kukusanya kwenye mkanda. Majani, vikonyo na mabaki ya mmea yameshuka chini kwa usahihi akitenganisha na matunda. Wafanyakazi kwa nyuma wamevaa glovu wakionekana kushiriki katika mchakato wa kuandaa mazao. Taswira hii inaonyesha kilele cha mchakato wa kilimo cha kibiashara unaojumuisha usafu uteuzi wabora na kazi ya pamoja ya binadamu na mashine.

Mandhari yenye muundo wa kisasa wa kilimo ambapo majengo yenye paa za wazi yamepagwa kwa mstari mmoja. Majengo haya yamezugukwa na kijani kibichi katikati kuna mnara wa mawasiliano unaosimama kama alama ya teknolojia iliyojumisha na mazigira. Mbele arghi iliyo na mimea inaonyesha uhai na matumizi bora ya ardhi kwa uzalishaji wa chakula au uhifadhi wa mazingira.

Kikapu kikubwa kimetililisha rundo la vitunguu vyekundu vilivyo iva vikijikusanya ardhini mikono ya mtu inaonekana ikishikilia kikapu kwa nguvu. Vitunguu vina mwonekano safi vikiwa na magada ya kungaa na rangi ya waridi na zamabarau ilyo tulia.

Vifaranga wengi wa rangi tofauti kama nyeusi njano na kahawia wamekusanyika kwenye sakafu iliyofunikwa kwa vipande vya mbao. Katikati yao kuna vyonbo vyeupe vya plastiki vikitumika kuwapatia maji. Pembeni kuna sinia nyekundu zilizojaa chakula kila kifaranga akijishughulisha na kula au kunywa. Mazingira yanaonyesha mpangilio wa ndani wa banda la kuku kwa ajili ya malezi ya vifaranga.

Kundi kubwa la kuku wapo katika banda la kisasa. Wamejaa kwenye sakafu yenye kokoto huku wakizungukwa na vyombo vya kulisha na kunyweshwa maji vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Upande wa kushoto kuna visanduku vya mbao kwa ajili ya kutagia. Huu ni mfano wa ufugaji wa kuku kwa njia ya kitaaluma ikilenga uzalishaji bora na ustawi wa wanyama.

Trekta limeegeshwa katikati ya shamba la mizabibu likiwa na matairi magumu yenye madoa ya tope na muundo wa kustahimili ardhi ngumu. Mizabibu imepangwa kwa mistari inayonyooka, majani yake yakiwa ya kijani kibichi huku ardhi ikifunikwa na mchanganyiko wa nyasi na udongo wa rangi nyekundu. Mandhari ya mbali inaonyesha milima yenye mwinuko mdogo chini ya anga lenye mawingu yaliyotanda.

Karanga za kitunguu zimefunguliwa kwenye sakafu zikiwa zimejaa kwa wingi na zimetandazwa vizuri. Kwenda kwa ajili ya kukaushwa, kuchunguza ubora au kuandaliwa kwa ajili ya sokoni. Mguu ulio upande wa kushoto unaonyesha mtu anayezihudumia.

Shamba kubwa imejaa safu za kabichi zilizopandwa kwa mpangilio wa mstari. Kila kabichi inaonekana kuwa na afya nzuri na imekomaa vizuri. Mandhari ya nyuma ina miti na majengo machache ikiashiria eneo la kilimo. Mpangilio wa mimea unaonyesha usimamizi mzuri wa shamba na uzalishaji wa mboga kwa wingi.

Trekta ya kijani yenye plough nyuma yake inapitia katikati ya shamba la udongo mkavu, ukiandaliwa kwa ajili ya kupanda mazao. Dereva akiwa ndani ya trekta anaongoza kazi hiyo kwa ufanisi huku mtu mwengine akiwa amesimama pemebeni akifuatilia hatua kwa makini. Mandhari hii inaonyesha juhudi za kilimo cha kisasa. ushirikiano na umuhimu wa maandalizi ya ardhi kwa uzalishaji wa chakula.

Mimea changa imepandwa kwa mstari kwenye udongo ulioandaliwa huku bomba la plastiki lilikilazwa pembeni likitoa maji kwa mtindo wa matone. Kila mmea una nafasi yake ukistawi kwenye mazingira yenye unyevu na mwanga wa kutosha. Mandhari inaeleza uzalishaji wa kilimo kwa uangalifu na ufanisi wa umwagiliaji wa kisasa.

Mimea imepandwa kwa safu mbili sambamba. Kila upande wa bomba jeusi la umwagiliaji wa matone linalopita katikati ya shamba. Udongo umetandazwa kwa changarawe ndogo na matandazo ukisaidia kuhifadhi unyevu na kupunguza ukuaji wa magugu. Majani ya mimea huonekana yenye afya. Mandhari hii huonyesha umakini katika kilimo cha kisasa, chenye lengo la kuongeza ufanisi bila kupoteza maji au nafasi.

Shamba limepandwa kwa mpangilio wa kuvutia. Mistari ya mboga changa imewekwa bomba nyeusi ya umwagiliaji wa matone maji yakipelekwa moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea. Kabichi zinaonekana zikiwa na majani yenye afya . Vito za mbao ambazo zimesimama nyuma zikitazamia kuunga mkono mimea mirefu.

Muundo wa mabomba ya kunyunyuzia maji yamepangwa kwa mvringo katikati ya shamba pana lenye mimea yenye afya. Mabomba hayo yameshikiliwa na nguzo zenye magurudumu yakizunguka polepole huku yakitoa mvuke wa maji unaoenea juu ya majani ya kijani. Mimea imepandwa kwa mistari inayonyooka. Mchanganyiko wa mbinu za kisasa na mandhari ya asili unatoa oicha ya kilimo cha kisasa.

Mfumo wa kisasa wa umwangiliji wa matone yananyunyizia maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea iliyopangwa kwa mistari. Pipa jeupe kubwa linapita katikati ya shamba likigawa maji kama mshipa mkuu. Hakuna upotevu kila tone lina kazi. Mandhari ni ya kilimo endelevu yanayoashiria mageuzi ya teknolojia ya kilimo ya nchini.

Maji yanadondoka kwa utaratibu kutoka kwa bomba la matone, yakiguza moja kwa moja mizizi wa mimea kwenye udongo uliojaa rutuba. Kichupa cha kumwagilia kimefungwa vizuri kwenye bomba la plastiki, ikielekeza kila tone mahali stakiki bila kupotea. Udongo unaonekana umejaa unyevu, na majani ya mimea yaliyopo karibu kuakisi afya na ustawi wake. Mandhari hii huonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo cha matone.

Mifereji ya mvirigo ya mwangiliaji ya enea juu ya udongo. Udongo umeonekana kuwa na unyevu karibi na sehemu za kutolea maji. Na mimea michanga imechebuka kwa mpangilio wa sasa. Mawe tabarare yametandazwa kati ya mitaro hiyo yakitoa jia safi ya kupita .Mpangilio hiyo unaonyesha binu ya kisasa chakilimo bustani inayolenga matumizi bora ya maji na urahisi wa uendesaji.

Mstari wa mimea changa umejipanga kwa usawa kwenye shamba lililo tunzwa vizuri kila mzizi ukiguza maji yanayo toka kwa bomba jeupe lililo lazwa pembezoni. Maji hutiririka kupitia matundu madogo yakiguza ardhi iliyojaa rutuba na kueneza uhai wa kila mmea. Mpangilio wa mashamba na bomba huashiria mbinu ya umwagiliaji wa kisasa, ambalo kila tone la maji linaelekezwa kwa mashimo bila kupotea.

Katika shamba lenye udongo mwekundu, mistari ya mabomba ya uwagiliaji wa matone imewekwa kwa mpangilio mzuri wa sambamba. mwonekano uzalishaji wa kisasa . Mti mkubwa wa pembeni unaleta uwiano wa asili huku miundo ya nyuma ikionekana kama matanki ya kuhifadhi maji.

Matuta ya mimea yamepangwa kwa mistari ya upana sawa yakizungukwa na mitaro ya maji yanayomulika chini ya jua. Udongo unaonekana kuwa mwepesi na wenye unyevunyevu mwingi. Majani ya mimea yana urefu wa kati na yamesambaa kwa uwingi. Mtiririko wa maji unadhibitiwa ili kufikia kila safu ya mimea. Mazingira haya yanaonyesha mpangilio wa kilimo cha kisasa kwa kutumia umwagiliaji wa mifereji.

Shamba limefunikwa na mimea ya kijani iliyopangika kwa mistari. Kila safu ikinyunyiziwa maji na virushi vya kunyunyuzia vilivyowekwa kwa usama. Majengo mawili yapo upande wa nyuma. Vichaka na miti midogo vimepangwa nyuma ya majengo haya na mfumo ya unyunyuziaji inafanaya kazi kwa kasi ya kawaida ikisambaza maji kwa pembe zote za shamba bila kipungufu.

Mmea mchanga umeota kwenye udongo mkavu ukiungwa mkono na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Bomba la plastiki lina kishikizo na kielekezi kilicho wekwa karibu na mzizi wa mmea kikisaidia kusambaza maji. Hii ni mbinu bora ya kilimo hususan katika maeneo yenye uhaba wa maji.

Mimea imepangwa kwa safu kwenye shamba lenye udongo wa rangi ya mwekundu kila safu ina pomba jeusi a umwagialiji wa matono linalopita karibu na mizizi ya mimea. Mimea iko katika hatua tafauti za kuaji baadhi ikiwa mirefu na mingine bado michanga mpangilio wa shamba unaonyesha uzimamizi nzuri wa kilimo kwa kutumia teknolojia umwagiliaji wa matone.

Mimea michanga imepangwa kwa safu za mistari kwenye udongo ulioandaliwa vizuri. Kati ya safu hizo kuna mabomba meusi ya plastikiyanayopita sambamba na mimea yakionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mandhari ya nyuma inaonyesha uoto zaidi unaoashiria kuendelea kwa kilimo katika eneo hilo.

Shamba limelimwa kwa ustadi likiwa na safu za mimea yenye afya inayokuwa vizuri. Kati ya safu kuna njia za maji zilizojazwa zikisaidia umwagiliaji wa moja kwa moja. Sheveli mbili zimewekwa karibu. Pembeni kuna vifaa vya plastiki au mipira ya umwagiliaji inayosaidia kusambaza maji kwa mimea kwa usahihi zaidi. Mpangilio huo unaonyesha mbinu za kisasa na matumizi ya teknolojia rahisi kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Mimea mchanga imepangwa Kwa safu za mistari kwenye matuta ya udongo yaliyoinuliwa. Kila safu ina nafasi sawa Kati ya mimea na mabomba meusi ya plastiki, yanapita sambamba na kila mstari yakionyesha mfumo wa umwangiliaji wa matone. Mazingira yanaonyesha mpangilio wa kisasa wa kilimo unaolenga ufanisi wa matumizi ya maji.

Mimea michanga imepangwa kwa safu za mstari kwenye udongo. kila safu ina bomba la umwagiliaji wa matone linalopita sambasamba na mimea, likionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo. Mpangilio wa mimea ni wa utaratibu na nafasi kati ya mimea ni sawa ukiashiria usimamizi mzuri wa shamba kwa ajili ya ukuaji bora wa mazao.

Shamba lina mimea ya majani yenye afya iliyopangwa kwa safu za kuvutia. Kati ya mistari ya mimea kuna bomba la maji lililonyooka likiwa na matawi madogo yanayosambaza maji moja kwa moja kwa kila mmea ikiashiria mfumo wa umwagiliaji wa matone. Ardhi imefunikwa kwa plastiki nyeusi ikisaidia kuzuia ukuaji wa magugu na kuhifadhi unyevu.

Maji ananyunyiziwa kwa mvuke laini juu ya udongo uliochimbwa hivi karibuni. Vifaa vya kunyunyizia maji vimepangwa kwa mstari vikihakikisha kila sehemu ya shamba inapata unyevu wa kutosha. Udongo unaonekana kuwa na rangi nyeusi na umejaa unyevunyevu. Mfumo huu wa umwangiliaji unaruhusu usambazaji wa maji bila upotevu mwingi.

Shamba limepangwa kwa safu za mimea ya kijani. Kila mstari ukiwa na nafasi sawa kati ya mimea. Maji yanapita kwenye mifereji kati ya safu, yakionyesha mfumo wa umwagiliaji wa uso, unaotegemea mvuto wa ardhi. Mbele kuna bomba au mpira unaoelekea kwenye shamba, ukionekana kuwa chanzo cha maji.

Mifumo miwili ya umwagiliaji wa matone imeingizwa kwenye udongo karibu na shina la mmea. Matone ya maji yanatoka kwenye kila bomba yakionyesha kua mfumo unafanya kazi. Udongo unaonekana kua na unyevu na majani ya kijani yapo juu ya eneo hilo. Mpangilio huu unaonyesha njia ya kisasa ya kumwagilia mimea kwa ufanisi.

Mimea michanga imepangwa kwa safu kwenye bustani yenye nyasi huku miti ikiwa nyuma. Kila safu ina bomba jeusi la umwangiliaji wa matone linalotoa maji moja kwa moja kwenye udongo karibu na kila mimea. Mpangilio huu unaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo inayolenga uhifadhi wa maji.

Mashamba makubwa yamepangwa kwa safu na mimea ya kijani inayonyeshewa maji kupitia mifumo ya umwagiliaji wa kisasa ya vinyunyizio. Maji yanarushwa kwa usawa yakionyesha matumizi bora ya teknolojia katika kilimo cha kisasa. Upandaji wa mashamba kwa mistari unaonyesha mpangilio wa kitaalamu. Mandhari hii inaangazia usanifu wa usimamizi wa rasilimali, maji na uzalishaji wa chakula.

Mimea changa zimepandwa kwa safu nadhifu kila mmea ukiungwa mkono na fito za mbao kwa ajili ya kustahimili ukuaji humo. Njia ya umwagiliaji wa matone imewekwa chini ya safu ikisambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi, jambo linalosaidia kuhifadhi rasilimali linahakikisha afya ya mimea. Mpangilio huu ni mfano wa kilimo cha kisasa kinachochanganya ufanisi, usafi na heshima kwa mazingira.

Mimea michanga imeandwa kwa mpangilio wa mistari kwenye shamba. Kila mstari una bomba jeusi la umwagiliaji wa matone linaloendana na safu ya mimea. Udongo umechimbwa na kusawazishwa kwa uangalifu unaoonyesha hali ya utunzaji bora ya kilimo. Mazingira haya yanaonyeha mbinu ya kisasa ya kilimo cha umwagiliaji wa matone kwa mimea changa.